Hapa kuna watu wanne katika hii chumba. watatu ni daktari, mmoja akishighulikia mtoto mdogo na mmoja mwingine akishughulikia mama ambaye ana akokaribu kuza.

Kuna watu wengi ambao wengi wao ni wanaume wanaoingia line wakihudumiwa na mtu kama daktari akidunga mmoja wao.

Hapa kuna watu watano, mmoja ikiwa ni daktari na mmoja mmama huyo mtoto mdogo ambaye anahudumiwa na huyo daktari na hao wengine wawili inakaa kama wanasaidia daktari.

Hapa ni chumba cha hospitali ambayo mwanamke mwingine amepaswa akihudumiwa na madaktari wawili mmoja akiguzaguza vitu zingine na daktari mwingine akishughulikia mgonjwa.

Hapa kuna watu wengi ambao ni wanawake na wanaume, wametokelezea baada ya kushuhudia ama kuona gari ambazo zimelipuka na kuna moshi mingi.

Kuna wanaume wawili ambao mmoja anaendesha bodaboda, na mwingine anaskuma hiyo bodaboda ndani ya barabara ambao iko na maji nyingi huko msituni.

Mkulima amevaa suruali fupi kwa sababu ako shambani, naye amebeba pumpu ya kunyunyizia mimea dawa. Pumpu yenyewe ni ya rangi ya samawati, amevaa fulana ya kufunika hadi kichwa naye ananyunyizia mimea yake ambayo amepanda kwa laini.

Hapa kuna gari kubwa ambalo ikona matairi nyingi limeegeshwa. Nyuma yake hii gari kuna watu wawili, wanaume ambao wanaogeleshana.

Hapa kuna vitanda mingi ambzazo ni ya kulazia wagonjwa katika hospitali na kuna mwanamke amabye anasimama na pia kuna televisheni.

Katika picha hii tunaona watu wamesimama, kando ya ajali ambayo inaonyesha kuwa lori lililokua linabeba mafuta, limegongana na lori lingine. Kitendo hiki kimefanya watu washtuke sana na kuja kwa wingi, wengi wao ni wanaume.

Mwanamke ambaye anahudumia mtoto mwenye amezaliwa tu mara hicho, katika hospitalini ambayo iko na chumba cha watoto wadogo ambaye wakizaliwa.

Hapa kuna watu wanne, watoto watatu na mwanamke mmoja. Watoto watatu wameingia laini kuchota maji. Kwa hao wasichana wawili na kijana mmoja katikati.

Hapa kuna watu watatu ambaye wanahudumia mwanamke ambaye anasafishwa au kutengenezwa meno, daktari mmoja ni mwanamke na huyo mwingine ni mwanaume.

Hapa kuna watu watatu ikiwa mmoja ni mtoto mdogo wawili wanawake mmoja akiwa ni mama wa huyo mtoto na huyo mwanamke mwingine akihudumia mtoto mdogo. Huyo mwanamke ni daktari.

Mwanamke ambaye ni daktari wa meno akihudumia mwanamke mwingine ambaye ana ana shida ya meno, akimtengenezea meno.

Dawa zinaonekana zimeshikiliwa kwa mkono, chupa mbili za dawa ya maji na chupa hii, moja iko na kifuniko yenye iko nyekundu na nyingine cha rangi nyeupe, kuna tembe zingine zimewekwa katika mfuko.

Wanaume katika chumba cha maabara wameshilikia vyombo vya maabara akifanya athari ya kemikali.

Hapa kuna mwanamke ambaye ameketi chini akiokota maji katika chupa yake. Nyuma yake kuna manguo na pia kuna vitu vingi kama nyasi.

Hapa kuna watu wengi ambao wengi wao ni wanawake na pia ni madaktari. Mmoja wao anahudumia mtoto mdogo ambaye ameshikwa na mama yake.

Hapa kuna watoto ambao wote ni wasichana wakivaa nguo katikati ya msituni wakituonyesha mkono yao ambao iko na uchafu.

Hapa kuna maji ya mtaro huku msituni ambayo watu wakiangalia mmoja yao akibeba akipitisha ndani ya mtaro, kwa sababu inakaa kama hajui kupita au anajihadhari maji isimguze.

Hapa kunaonekana kuwa kumetokea mafuriko, wanawake wawili wanang'ang'ana kutoa maji yaliojaa katika mazingira yao, wanatumia ndoo na karai kujaribu kuweza kupunguza maji yalioingia katika makao yao.

Hapa kuna watu wanne. Wakiwa watatu ni daktari wa meno. Mmoja amekaa uko nyuma na wengine wawili hapa karibu na huyo ambaye anahudumiwa meno.

Mtu amelala juu ya meza, anaandaliwa ili kuingizwa katika tundu ya mashini MRI, anaandaliwa ili apimwe ugonjwa ipasavyo.

Watu wengi ambao ni wanaume na wanawake wakiwa wamevaa nguo ambazo zinafanana wakitazama mwanamke ambaye anacheka mbele yao.

Hapa kuna watu wengi ambao ni wanaume na wanawake. Wengi wao wamekaa chini kwa kiti na wote wanaweka mkono juu wakivaa barakoa.

Hapa kuna watu wengi ambao ni wanaume na wanawake, pia watoto wadogo wametokelezea baada ya kuona magari mbili ambazo zimegongana katikati ya barabara.

Hapa kuna madaktari wengi ambao ni wanaume na wanawake, wamevaa barakoa wakitaka kuhudumia mtu operesheni.